Duka la Woolworths linaonekana wazi likiwa na bidhaa za nguo na vifaa vya mitindo. Mambo ya ndani ya nguo yanaonekana angavu na yamepambwa vizuri. Lango la kioo linaonyesha bidhaa zilizo pangwa kwa ajili ya wateja.

Kibanda cha maonyesho kinawasilisha mapambo na vifaa vya mtindo. mannequin imevaa skafu yenye michirizi na miwani ya jua yenye rangi ya waridi. Mkufu na mikoba maridadi vimepangwa kwa ajili ya wateja.

Duka la vifaa vya wanawake linaonyesha mikobo na vito vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Mifuko ya mikono ya rangi tofauti na miundo imewekwa kwa kupendeza.

Duka la zawadi imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo manukato na saa, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe na za kioo. Taa za dari zinaangaza bidhaa hizo. Kwa mbali mtu mmoja amesimama karibu na bidhaa.

Duka la nguo linaonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu. Kuna mashati, jaketi na fulana za rangi tofauti. Picha za mifano zimebandikwa ukutani juu ya rafu. Sakafu ya duka ina vigae vyeupe vinavyong'aa.

Duka la nguo lina mavazi ya kiafrika yaliyopangwa. Nguo zenye ruwaza tofauti zimepangwa kwenye racks na manequinn .Nembo ya ithira inaonekana ukutani. Sakafu ya duka ina vigae vinavyong'aa ikionyesha usafi.

Duka la nguo linaonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na kuning'inia. Jaketi na T-shirt zenye miundo tofauti zinaonekana. Kuna sehemu ya kuhifadhi nguo zilizofungwa na zisizo wazi. Muundo wa duka unaonekana kuwa wa kisasa na safi.

Hapa kuna duka la manguo. Lina rafu zilizojaa mashati yaliyokunjwa na nguo nyingine. Pia kuna viatu na mifuko iliyopangwa kwenye rafu. Katikati kuna benchi la buluu lenye magazeti juu yake.

Duka la nguo lina rafu nyingi zilizojaa vitambaa na nguo zilizokunjwa vizuri. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha rangi na mifumo tofauti. Taa za dari zinang'arisha nafasi zikionyesha bidhaa vizuri.

Mapokezi yanaonekana yakiwa na kaunta nyeupe na nyeusi. Nembo ya Vivo inaonekana mbele ya kaunta. Skrini kubwa ya televisheni inaonyesha picha ya mwanamke amevaa nguo. Kuna chupa ya maji na bidhaa mdogo zilizopangwa kwenye kaunta.

Duka la kisasa la viatu na manguo linaonekana. Rafu zimejaa nguo zilizokunjwa na zilizoning'inia. Viatu zimepangwa vizuri kwenye meza na kwenye rafu. Sakafu ina muundo wa marumaru nyeusi na nyeupe.

Rundo za suruali zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mabango yenye punguzo la asilimia arobaini. Mavazi mengine yamewekwa kwenye rafu na hangers kwa nyuma. Duka la nguo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Duka la kisasa linaonyesha mitindo maridadi. Kuna mankini aliyevikwa shali la kifahari na mkufu. Vito vya dhahabu na fedha vimetundikwa kwa ustadi. Maduka yamepambwa kwa bidhaa za nguo na mapambo.

Duka la nguo lina bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Bango kubwa lenye picha ya mwanamke linaonekana ukutani. Nguo za aina mbalimbali zimening'inia kwenye rafu zikionyesha mitindo ya kisasa.

Gari lina viti vya nyuma vilivyofunikwa na vitamba vya rangi ya kijivu. Mikanda ya usalama imeshikamana kwenye viti ikionyesha usalama. Milango ya gari imefungwa ikionyesha nafasi iliyosafishwa.

Gari dogo la rangi ya chungwa linalofanana na gari la zamani. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo chini ya paa za nyumba za rangi. Kwa nyuma kuna gari lingine dogo la michezo lililofunikwa kwa turubai nyekundu na nyeusi. Inaonekana kama eneo la kibiashara au la makazi.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la kokoto chini ya anga la blue . Matairi yake yana rimu za rangi ya shaba zikiongeza mvuto. Miti mirefu inaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya wazi.

Gari la abiria jeupe limesimama barabarani chini ya anga la buluu. Majengo yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la mjini. Jua linaonekana likichomoza, likionyesha mwanzo wa siku.

Mwanaume anainama karibu na gari jeusi akionyesha tabasamu. Amevalia koti jeusi na anaonekana akichuguza gari. Mandhari inaonyesha mazingira ya mjini na majengo yanaonekana nyuma.

Mwanamke anatabasamu akiwa amekaa kwenye kiti cha udereva akirekebisha kioo cha kuangalia nyuma. Mwanamme mwenye ndevu amesimama karibu naye akionyesha magari mengine yaliyomo nyuma.

Gari la Toyota LandCruiser Prado lenye rangi ya kijivu limetua kwenye eneo la changarawe, lipo mbele ya lango la bluu lenye muundo wa kupendeza, lina number za usajili zinazoonekana wazi mbele.

Afisa mauzo wawili wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi. Gari jeupe la kisasa limesimama upande wa kulia ya chumba. Nembo ya Nisani inaonekana wazi ukutani nyuma yao. Chumba ni chenye mwanga na kianonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari.

Gari jeupe la Suzuki Alto limesimama juu ya kifusi. Namba ya usajili ya Kenya KDH 990J inaonekana wazi mbele. Nyuma ya gari kuna ukuta wa mawe na mimea.

Gari aina ya Mitsubishi Pajero rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya eneo lenye kivuli. Ina paa refu na matairi makubwa yanayoashiria uwezo wake wa kupita barabara mbaya. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa karibu. Sakafu ya jengo hili inaonekana kuwa saruji.

Uelekeo wa ndani wa gari la zamani unaonyesha usukani, dashibodi na spika. Vitufe vingine vimetawanyika kwenye dashibodi, vikiashiria utendaji wa gari. Mwonekano wa gari unaonyesha limekuwa likitumika kwa muda mrefu.

Ndani ya gari linaonyesha viti vya kisasa vilivofunikwa. Mlango umefunguliwa na kuonyesha sehemu ya abiria na dereva. Rangi ya viti ni nyeusi na kijivu ikionyesha muundo wa kifahari. Pia paa la gari linaonekana wazi likiruhusu mwanga kuingia ndani.

Chombo cha usafiri chenye magurudumu matatu kina rangi nyekundu na kimechakaa. Kimeegemea kwenye miti yenye majani mabichi linaonekana kiliwachwa. Jina Duramax ubafuni mwa chombo hicho.

Gari la kijani kibichi aina ya Land Rover series bila paa limesimama barabarani namba ya usajili KEB 974 inaonekana wazi nyuma, magurudumu yake ni meupe na na inaonekana kuwa katika hali nzuri .Mti na ukuta vinaonekana kwa nyuma

Gari jeupe la abiria limesimama kwenye njia ya udongo likiwa na milima mikubwa nyuma. Mandhari inaonyesha hali ya asili na miundo ya miamba mikubwa. Anga inaonekana wazi ikionyesha siku ya jua kali.

Safu ya viti vya nyuma vya gari la kisasa inaonekana. Viti vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Kuna mikeka ya bluu chini ya viti ikiashiria usafi. Eneo la ndani la gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Sehemu ya nyuma ya gari la abiria ina viti vya rangi ya beige na zulia la blue chini. Mlango wa gari umeonekana umefungwa huku viti vikiwa vimepangwa vizuri. Inaonekana kuwa gari la kifahari au la abiria.

Jumba kubwa la kiwanda linaonyesha mabasi kadhaa yakiwa bado yanaendelea kutengenezwa. Mabasi hayo, baadhi yakiwa ya manjano na mengine meupe, yamekosa sehemu fulani. Dari ya kiwanda ina miundo ya chuma na taa, ikionyesha mazingira ya uzalishaji.

Safu ya magari mapya yameegeshwa kwa mpangilio kwenye maeneo la wazi. Chini ya anga la jioni lenye rangi ya macheo, magari yanaonekana kuwa na kisasa na ya aina mbalimbali yakiashiria kuwa mahali hapa huenda ni eneo la maenyesho ya magari au store ya magari.

Hii ni lori kubwa ya kusafirisha magari. Magari mawili yamepakizwa juu ya lori hilo. Mazingira yanaonyesha barabara kuu yenye mawingu hafifu. Magari mengine yanaonekana yakiwa kwa mbali.

Ndani ya gari ya rangi nyekundu, sehemu ya dereva na abiria wa mbele inaonekana. Dashibodi na husukani vimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha gari la kisasa. Sakafu ina mkeka wa raba ukionyesha matumizi ya kila siku.

Gari dogo la abiria la rangi nyeupe limepaki barabarani. Linaonekana kuwa na kioo cheusi kwenye madirisha yake. Kwa mbali, jengo lenye ishara ya Hill Court inaonekana. Mazingira yanaonyesha barabara ya lami na anga lenye mawingu.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi. Ni seda lenye madirisha meusi na rimu maridadi. Nyuma yake yanaonekana miti mirefu na magari mengine yameegeshwa. Anga ni safi na kuna mwanga wa jua.

Shauku inaonyesha gari jekundu likiwa katika mchakato wa ukarabati au ujenzi . Sehemu ya ndani ya gari haina viti vingi na sakafu inaonekana wazi. Kiti kimoja cha dereva chenye rangi nyekundu na nyeusi, kinaonekana kikiwa kimekaa peke yake. Mtu anaonekana amesimama karibu na gari upande wa kulia.

Gari la Subaru Forrester lenye rangi nyekundu limepaki namba ya usajili wa gari ni KCM 564 G likionyesha usajili wa Kenya. Mazingira yanaonyesha ukuta wa zege na uzio wa chuma. Hili ni gari la abiria linalo fahamika.

Gari jeupe, aina ya SUV, likiwa limeegeshwa katika eneo lenye udongo. Namba ya usajili ya kenya KCE 982 p inaonekana wazi nyuma ya gari. NYuma ya gari kuna ukuta wa zege na tanki la maji likionyesha mazingira ya mjini.

gari jeusi aina ya honda stream limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la matofali chini ya paa kubwa ya rangi ya kijivu. jua linaangazia ubavu wa gari, likiiangazia rims za rangi ya fedha. Muundo wa paa unaonekana kuwa wa kisasa

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na bango kubwa la matangazo juu. Chini ya bango soko la kando ya barabara linafanyika, ikiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara huku nguo zikiwa zimetundikwa. Nyuma ya soko, majengo yanaonekana yakijitokeza.

Soko la nje linaonyesha wachuuzi au wateja wengi. Bidhaa za mboga na matunda zimepangwa kwa wingi. Mwanga wa jua unachomoza kutoka upande mmoja ukiangazia eneo la soko.

Barabara inaonyesha biashara ya kando ya njia. Chupa nyingi za asali au vimiminika vingine vimepangwa kwenye meza. Mwanamke ameketi karibu na bidhaa akihudumia wateja. Ndoo mbalimbali na vyombo vya plastiki viko karibu na meza. Watu kadhaa wanaonekana wakipita au kusimama karibu na eneo la biashara.

Soko linaonekana limejaa matunda mbalimbali wanawake wawili wanaonekana wakiuza bidhaa zao. Kuna mirundo ya tofaha, machungwa na ndizi kwenye meza. Mabanda ya soko yana paa nyekundu yanayotoa kivuli.

Soko linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye vibanda. Sanamu ndogo ndogo, sahani za rangi, na vitu vingine vya mapambo vimepangwa kwa ustadi, kwenye meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wamekaa karibu na vibanda, wakionekana kushiriki katika shughuli za soko. Mti mkubwa wenye majani unaonekana kwa nyuma ukitoa kivuli.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi, zikiwemo shanga na vinyago vya mbao. Kichwa cha punda milia kilichochongwa kimesimama katikati ya duka.

Shanga na mapambo mbali mbali yamening'inia kwenye mbao na kamba. Mapambo kadhaa yametengenezwa kwa koombe za bahari yakionyesha ubunifu wa kipekee. Rangi mbali mbali za shanga zinavutia jicho zikionyesha duka la sanaa au soko la ufundi.

Soko la wazi linaonekana likiwa na vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na mabati. Mwanamke mmoja anashona nguo kwenye mashine. Watu wengine wanapita karibu na vibanda hivyo katika eneo lenye shughuli nyingi.

Soko limejaa viungo na bidhaa mbalimbali. Makopo na mifuko venye viungo tofauti yamepangwa kwenye stendi. Vivurishi vya Kenya Tea na Beef Masala vinaonekana wazi. Soko linaonekana kuwa na paa refu na nguzo za chuma.

Soko la nje linaonyesha bidhaa nyingi za ufundi. Sanamu za wanyama na vitu vya mapambo vimepangwa mezani. Nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali vinaning'inia nyuma, eneo la soko linaonekana kuwa wazi na lina mwanga wa juu.

Kuna meza iliyojaa viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo sandal na viatu vya wazi. Baadhi ya viatu vimetundikwa juu , huku vingine vikiwa vimetawanyika juu ya meza. Inaonekana kuwa duka la wazi au soko la kuuza viatu.

Soko la viatu linaonekana likiwa na viatu vingi vilivyoning'inia na kupangwa. Viatu vimepangwa kwa njia inayoonekana kuwa urahisi kwa wateja kuvichangua. Kichwa kimoja cha kiatu kimefungwa kwa kamba.

Stendi ya matunda imejaa bidhaa mbalimbali. Ndizi nyingi na machungwa yamepangwa juu ya meza, mananasi na tangawizi pia yanaonekana chini. Vibuyu vya plastiki vimetumika kuhifadhi matunda yaliyokatwa.

Soko lenye watu wengi linaonyesha bidhaa za vyakula, matunda na mboga zimepangwa kwenye vibanda vya mbao. Watu wanafanya manunuzi na kusimama ndani ya soko, muundo wa paa unaonekana kuwa wa zamani na wa viwanda.

Utando huu unaonyesha soko la mboga na matunda, likiwa na vitunguu vingi vilivyotundikwa na ndizi za kijani. Pia, kuna: matango, nyanya na mboga zingine zilizopangwa kwenye makreti na vikapu.

Kuna soko lenye shughuli nyingi. Limejaa matunda na mboga za aina mbalimbali. Wazabuni wamesimama nyuma ya meza zao wakihudumia wateja. Paa la soko limefunikwa kwa mabati na nguzo za mbao zimeunga mkono muundo mzima.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wachuuzi na wateja wengi. Bidhaa za matunda na mboga zimetawanyika ardhini. Eneo hilo linaonekana kuwa na matope, likionyesha mazingira ya soko la wazi.

Duka la zawadi au bidhaa za kiasili linaonekana likiwa na kuta zilizojaa sanamu na picha za wanyama wa pori kama pundamilia na twiga pamoja na ramani ya Kenya. Pia kuna vitu vingine vilivyotandikwa kama vile vyombo vya muziki na mapambo.

Soko lenye shughuli nyingi inaonyesha wanafanya biashara wakiuzia bidhaa mbalimbali. Mboga na matunda yamepangwa chini na kwenye kikapu yakionyesha uzuri wa rangi. Watu wamekusanyika kununua na kuuza, wakionyesha mazingira ya biashara.

Soko la shughuli nyingi linaonekana likiwa na wafanya biashara wengi wakiuza bidhaa zao ikiwemo vitukuu na mboga nyingine zilizopangwa jini, kuna Lori lililofunikwa na surbai blue nyuma, majengo marefu yanaonekana nyuma ya soko yakiashiria kuwa eneo la mjini.

Rasfi kubwa linaonekana kando ya bwawa la kuogelea lenye rangi ya buluu. Mazingira yaonyesha miti mingi na majengo ya kifahari. Kuna viti vya kupumzika kando ya bwawa chini ya mwavuli. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua likiwa angani.

Jengo la gorofa limejengwa kwa matofali, likionyesha muundo imara. Juu ya jengo kuna matanki mawili ya maji, yakionyesha huduma za msingi. Waya za umeme zinapita mbele ya jengo, zikionyesha miundo mbinu iliyopo.

Jengo la ghorofa linasimama likionyesha usanifu wa kisasa. Madirisha mengi ya kioo yanaakisi anga, yakipa jengo mwonekano wa kuvutia. Kamba za umeme zinapita mbele ya mjengo, zikionyesha muundo mbinu ya jiji.

Nyumba ya matofali yenye paa jekundu inasimama katikati ya uwanja mpana wenye nyasi fupi. Njia ndogo ya mawe inaelekea mlangoni. Kuna miti mirefu na nyumba nyingine kwa mbali, na anga la mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mjengo wa jiji unaonekana wazi kwa majengo mengine marefu. Baadhi ya majengo yanaonekana kuishiwa na ubora huku mengine yakiwa mapya zaidi. Anga ina mawingu ikionyesha huenda hali ya hewa sio jua kali.

Eneo la wazi la ardhi yenye udongo mwekundu na nyasi, likiwa na mimea na migomba michache katikati. Majengo marefu ya ghorofa ya rangi tofauti, yamesimama kwa nyuma. Anga ni la bluu safi, linaonyesha hali ya hewa nzuri. Eneo inaonekana kuwa katika hatua za maendeleo ya ujenzi.

Jengo refu la kisasa linaonekana likisimama chini ya anga la bluu. Juu ya jengo hilo kuna antena na vifaa vingine. Gari jeupe limeegeshwa karibu na jengo. Eneo la mbele lina udongo na mawe.

Kuna bango jeusi refu lililofungwa kwenye nguzo, likitangaza for sale from 40000 shillings na Symphony Residence Lavington. Nambari ya simu na anwani ya tovuti ya Vaal zimechapishwa chini. Nyuma yake majengo yanaonekana chini ya anga la buluu na waya za umeme zimevuka mbele.

Jumba la sasa lililojengwa kwa matofali na rangi ya manjano, linaonekana likiwa limezungukwa na ukuta mrefu. Mbele yake kuna uwanja wa udongo, wenye nyasi chache zilizokauka . Mizinga miwili mikubwa ya maji imewekwa juu ya nyumba, na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Jengo la ghorofa linaonekana likiwa na kuta nyeupe ya madirisha mengi. Kuna nyaya za umeme zikipita mbele ya jengo na anga lina mawingu meupe. Juu ya jengo kuna baadhi ya miti.

Majengo mawili marefu yamesimama chini ya anga la buluu na mawingu meupe. Jengo la kushoto lina rangi ya njano huku lile la kulia likiwa bado halijakamilika. Linaonyesha matofali wazi. Mawingu yanatembea anga na nguzo za umeme na nyaya zake zinaonekana katikati ya majengo. Baadhi ya mabango ya To Let yanaonekana yakining'inia kwenye majengo hayo.

Jengo refu la rangi ya njano na bluu limesimama chini ya anga safi la bluu. Sehemu ya juu ya jengo inapaa la kijivu, na mistari ya bluu. Huku sehemu ya chini ikiwa na ukuta za njano, na madirisha meusi. Upande wa kulia kuna ukuta wa mawe.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na rangi ya kijivu na balkoni. Mbele ya jengo hilo kuna miti. Paa lina matangi ya maji likionyesha huduma za msingi za majengo.

Jengo refu linaonekana likiwa limejengwa kwa mbao na bati. Ukuta mmoja una rangi ya hudhurungi na madirisha ya bluu. Nyasi kavu zimefunika ardhi karibu na jengo. Anga lina mawingu meupe na bluu likionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Ardhi tupu imeonekana mbele yenye majengo ya ghorofa kwa nyuma. Jengo moja linaonekana likiwa limejengwa kwa matofali yenye mistari ya rangi ya chungwa. Majengo mengine mawili yamemalizika kujengwa na yanasimama juu ya ardhi. Anga linaonekana wazi na mawingu machache, kuashiria hali ya hewa mzuri.

Bango lenye rangi ya kijani na maandishi pearl northlands view limesimama wima ardhini. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa kwa matofali.

Hili ni jumba la kifahari lenye ghorofa. Lina lango kubwa jeusi lililorembwa kwa dhahabu. Madirisha yake yana kihili za usalama. Paa lake lina rangi ya kijani kibichi.

Majengo yenye milima mirefu ya chuma meusi yanaonekana. Upande mmoja wa barabara unaonekana kuwa na lami. Nguzo za umeme na nyaya ziko upande mwingine. Inaonekana kama eneo la viwanda au gala .

Jengo refu la ghorofa linaonekana. Lina maduka chini, kuna magari yaliyopaki mbele ya jengo hilo. Mabango ya matangazo yamening'inia kwenye kuta za chini. Ngazi zinaonekana zikipanda kuelekea ghorofa juu.

Jengo refu linaonekana likiwa limejengwa kwa kisasa. Miwani ya madirsiha inakasi mawingu ya jua kali. Miengo ya buluu yenye mawingu machache inaonekana juu.

Nyumba kubwa yenye paa jekundu inasimama chini ya anga la bluu na mawingu. Bustani iliyo pambwa kwa uzio na mimea ya kijani kibichi imezunguka nyumba hiyo.

Majengo mawili marefu yamesimama chini ya anga safi. Jengo la mbele lina rangi ya manjano angavu. Jengo la nyuma lina mchanganyiko wa rangi ya manjano na bluu. Kuna kuta ya matofali na nyasi upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa linasimama wima likielekea angani. Madirisha mengi yamepangwa kwa usawa kwenye pande za jengo. Sehemu ya jengo inaonekana kuwa na kioo au nyenzo zinazong'aa, zikionyesha muundo wa kisasa.

Ubao mrefu mwekundu unaonyesha mpangilio wa sakafu katika jengo la Kose Heights. Kila ghorofa kuanzia ghorofa ya chini hadi ya saba, imeodhoreshwa na namba za vyumba. Ubao huo unaonekana umening'inizwa ukutani, namba F461 Chelenga Chambers pia inaandikwa chini.

Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni ya kulipa bidhaa. Kaunta mbili zimeonekana zikiwa na nambari. Kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa karibu na kaunta. Feni ya dari inaonekana ikining'inia juu.

Hapa kuna sehemu ya duka kubwa la mboga, likionyesha bidhaa za organic . Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye meza na kwenye makasha. Mboga za manjani na matunda mengine yanaonekana yamepangwa vizuri. Mabango ya kijani kibichi yamatandikwa juu, yakisisitiza asili ya kikaboni ya bidhaa.

Rafu zimejaa trei ya mayai zilizopangwa kwa wingi. Aina tofauti za mayai zinaonekana zikiwa na bei tofauti. Kuna ishara ya lowest price iliyowekwa wazi. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi za kuuza.

Jengo la biashara lenye jina Quickmart linaonekana likiwa na ishara ya Fresh and Easy. Magari ya ununuzi yamepangwa mbele ya jengo yakionyesha shughuli za duka.

Duka kubwa lina ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na vitu vingine vya chakula. Njia kuu ya duka inaonekana ikiwa safi na yenye nafasi. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Runda la chupa za mvinyo zimepangwa kwenye meza ya mbao. Zipo katika ofa maalum. Bei iliyopunguzwa imeonyeshwa kwenye vibao vyekundu. Mabango ya matangazo ya krismasi yenye picha ya Santa Claus yameongeza shamra shamra. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa mbalimbali.

Racks za bidhaa zimejaa juice na vinywaji. Mteja mmoja anachagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Kuna box tupu sakafuni karibu na mteja. Njia kuu ya duka inaonyesha urefu wa rafu za bidhaa.

Rafu zimejaa vikombe vilivyopangwa kwa safu. Vikombe vina muundo wa mistari nyekundu, nyeusi na nyeupe. Bei ya mia tatu ishirini na nne imeandikwa kwenye lebo za njano kwenye rafu. Vikombe vimepangwa chini vikiashiria vipo dukani.

Duka kubwa la vyakula linaonyesha bidhaa nyingi. Matunda na mamboga zimepangwa kwenye masanduku meusi. Nafasi ya duka ni pana na ina taa zinazong'aa kutoka juu. Kuna ishara ya eat good feel good iliyowekwa juu.

Duka kubwa inaonyesha sehemu ya vinywaji baridi vilivyo pangwa kwenye frigi kubwa. Upande mwingine unaonyesha sehemu ya bidhaa za mkate na matunda. Nafasi ni pana na imeangazwa vizuri, ikionyesha mazingira safi ya ununuzi.

Majokofu yamejaa bidhaa za maziwa na vinywaji. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha aina nyingi za bidhaa. Sehemu ya duka ina mwanga wa kutosha ikifanya bidhaa zionekane vizuri. Bidhaa mbalimbali za chupa na paketi zimewekwa kwa wateja.

Stendi ndefu nyeupe imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chocolate za M and M and snickers. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kahawia na beige .Nyuma rafu zingine zenye bidhaa mbalimbali zinaonekana.

Rundo hili linaonyesha rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali za kitamaduni na zawadi, kama vile: vinyago, mifuko na mapambo. Inaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa au soko la bidhaa za kienyeji.

Bidhaa mbalimbali za nyumba zimepangwa kwenye rafu ndefu. Vifaa vya jikoni kama vile wapishi wa wali na toaster vimeonekana. Njia pana ya duka kubwa inaonekana yenye taa za dari. Kuna mtu mmoja mbali kidogo upande wa kushoto akitembea.

Viti vya plastiki vimepangwa kwa safu vikisubiri wateja. Safu ya baiskeli mpya imefungwa tayari kwa kuuzwa. Kuna mpira wa miguu na mpira wa kikapu kwenye kizimbo cha chuma. Hili linaonekana kuwa duka kubwa la reja reja lenye bidhaa mbali mbali.

Kuna duka kubwa la kuuza mikate, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu za vioo. Wateja wawili ambao huenda ni wanawake, wamesimama wakichagua vitu. Bidhaa mbalimbali za mikate na keki zinaonekana kuvutia.

Duka kubwa la jumla lina njia ndefu zenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za chakula na vifaa vya nyumbani zimepangwa kwa utaratibu. Mteja mmoja anaonekana akichagua bidhaa karibu na rundo la mafuta ya kupikia.

Watu wanatembea kuelekea mlango wa duka. Kuna ishara ya ENTRANCE yenye mshale mwekundu. Kibanda cha kahawa cha Spring Valley Coffee kimeonekana upande wa kulia. Sakafu ya duka imeundwa kwa vigae vyenye ruwaza tofauti.

Mikoba mbalimbali imeonyeshwa kwa rafu. Kuna bidhaa nyingi za ufundi na zawadi zilizopangwa. Duka linaonekana kutoa huduma kwa wateja. Kama vinavyoonekana kwenye ishara, bidhaa zote zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha mkusanyiko mpana.

Duka kubwa linaonyesha vifaa mbalimbali vya mazoezi. Mashine za kukimbia na baiskeli za mazoezi zimepangwa juu ya zulia la kijani. Rafu zimejaa bidhaa za michezo na nguo. Nguzo nyeupe zimewekwa katikati ya duka, zikiwa na mabango ya matangazo.

Hii ni duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa. Upande mmoja kuna chupa nyingi za rangi ya chungwa zimepangwa. Upande mwingine kuna vifurushi vya rangi ya zambarau. Toroli la ununuzi linaonekana kando ya bidhaa.

Mwanamke anasukuma troli la ununuzi ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikionyesha wingi wa chaguzi. Bango mbili zimeonekana kwa umbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula vya aina tofauti. Mabango makubwa ya manjano na nyekundu yenye maandishi sizzling offers yametundikwa juu yakionyesha punguzo la bei. Taa za mistari kwenye dari zinaangazia bidhaa zote.

Duka kubwa inaonyesha rundo kubwa la karatasi za choo zilizopangwa kwa ajili ya mauzo. Uandishi Hanan unaonekana wazi kwenye vifangashio. Eneo la promo linaonyesha Kuna offer maalum kwa bidhaa hizo.

Mashine za kufulia zimepangwa kwa safu ndani ya duka. Mashine hizi zinaonekana kuwa mpya na za kisasa zikiwa na nembo ya LG . Bei ya baadhi ya mashine imeonyeshwa, ikiashiria bidhaa zinauzwa. Nafasi ya duka ni kubwa ikiwa na rafu nyingine za mbali.

Duka kubwa linaonyesha rafu nyingi zilizojazwa bidhaa. Bidhaa za rangi ya njano zimepangwa kwenye rafu kadhaa. Kwenye rafu zingine kuna bidhaa za rangi nyekundu na buluu. Sakafu ya duka inaonekana safi na kuna taa nyingi.